Kuna ngombe wengi katika eneo hili ambao wamefungiwa katika zizi, wengi wao wakiwa wa rangi nyeupe na nyeusi wanaonekana wakikula. Mazingira yao yanaoenekana kuwa ni safi. Hii inaashiria utunzaji wa mifugo na kutunza usafi wakati wa kufuga.

Kuna ng'ombe wawili, mmoja mwenye rangi kahawia na nyeupe, na mwingine, nyeusi na nyeupe, mwenye rangi ya kahawia na nyeupe, nakamuliwa na mwanume aliyevalia ya kijani kibichi, kuna ndoo nyeupe, ambayo maziwa yanaweza kuingia ndani, mazingira haya, yanaonyesha kuwa haya ni maeneo ya mifugo, na mazingira yake ni safi.

Mmea wa mahindi unaweza kuonekanana. Kuna mahindi moja ambayo inaqadudu. Pia kuna mwangaza wa jua ambao unapenya katika mimea hii. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida. Hii inaashiria kuwa wadudu kuharibu mimea.

Mwanaume mmoja ameketi na kumkama ng'ombe aliyesimama.Ng'ombe huyu amefungiwa na mbao. Zizi lake inaonekana kuwa limetengenezwa na mbao kadhaa. Huyu mwanaume ameshikilia jagi ambayo anawekea maziwa. Mazingira yanaonekana yakiwa masafi na pia hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Kuna ng’ombe wawili wa rangi nyeusi wanaonekana wakiwa katika zizi ambalo limezingirwa na chuma, ng’ombe hawa wanakamuliwa kupitia mashine na maziwa yanaingia katika chupa. Mazingira ya ng’ombe hawa yanaonekana yakiwa masafi, kusisitiza umuhimu wa kuweka mifugo katika mazingira safi.

Mtu amevalia koti ya maabara, barakoa ya buluu, kofia ya upasuaji ya kijani kibichi na glavu za buluu. Amejikita kwenye kazi, akishikilia chupa ndogo ya plastiki ndani ya maabara. Nyuma yake, kuna vifaa vya maabara na chupa mbalimbali kwenye benchi la kazi. Anaonekana kufanya uchunguzi au maandalizi ya sampuli.

Kuna watu watatu, wanaonekana wakiangalia kwa umakini magomba ya ndizi ambayo yameweza kuvunwa. Magomba haya yanaonekana yakiwa kwa wingi, pia kuna mimea mingine shambani ya ndizi, hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida, hii inaashiria kuwa ni wakati wa mavuno wa magomba ya ndizi.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye udongo, mmoja ana rangi nyeusi na nyeupe, na mwingina ana rangi ya kahawia na nyeupe, wote wamelala ubavu, wakionekana wamegonjeka au wamefariki mazngira ni wazi yenye udongo kavu, hali hii inaashiria utulivu wa wanyama hao.

Kuna mimea mingi ya ndizi ambayo inaonekana katika eneo hili. Kuna mwangaza wa jua ambao unaonekana ukipenya katika mimea hii. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua. Kuna miti mingine ambayo inaweza kuonekana kwa umbali.

Magomba mengi ya ndizi yanaweza kuonekana .Hali hii inaashiria kuwa ni wakati wa mavuno wa ndizi. Hii pia inaashiria ukulima wa ndizi ambao unafanya vizuri katika eneo hilo. Mazingira haya yanaonekana kuwa ni masafi na hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Kuna nyasi nyingi ambazo zimepangwa katika eneo hili, mengine yakiwa yamekauka na ingine haijakauka, hii inaashiria ya kua biashara ya nyasi inaendelea katika eneo hili. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Ng'ombe mwenye rangi ya kahawia amesimama akiwa amefungwa. Mwanamke aliyevalia nguo za kawaida ameketi chini akimkama Ng'ombe huyu. Ndoo iko chini ambayo maziwa inaingia ndani. Kuna Ng'ombe mwingine mweupe ambaye anaonekana. Kuna miti na mimea mingine ambayo pia yanaonekana kwa umbali.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia koti nyeupe, na nguo ya kawaida, anaonekana akiwa ameshikilia ndoo, ambayo anachungia maziwa, hii inaashiria kuwa anafanya biashara ya kuuza maziwa, katika eneo hilo.

Kuna ng'ombe wawili wakubwa ambao wamefungiwa katika zizi. Mmoja mwenye rangi ya kahawia na madora meupe anasafishwa na wanaume wawili waliovaa nguo za kawaida. Amesimama ndani ya eneo la vizuizi vya chuma vya kutenganisha. Na maji yanatumika kumsafisha kutoka kwenye bomba. Hii inaashiria utunzaji wa mifugo ambapo usafi ni muhimu.

Kuna watu wanne wanaume wawili na wanawake wawili. Mwanaume mmoja amevalia nguo nyeupe anaonekana akiwashauri watu hao wengine. Eneo haya yanaonekana kuwa ya hospitali au maeneo ya kupeana mashauri kutokana na uwepo wa vifaa vya hospitali.

Kuna ng'ombe wanne ambao wanaweza kuonekana wenye rangi nyeusi na nyeupe, watatu wao wanaonekana kula nyasi kwa pamoja , ila mmoja anaonekana kuwa amesimama. Kuna jengo ambalo limejengwa kwa udongo na mwingine kwa mbao, miti pia inaweza kuonekana na nyasi, hali ya hewa inaoenkana ikiwa ya kawaida.

Mikono miwili ina weza kuonekana ikiwa ime shikilia mahindi kudondoa, mahindi haya yame ekelewa katika safu au eneo fulani, pia miguu ya mtu huyu ina weza kuonekana, hii ina ashiria kuwa ni wakati wa mavuno.

Kuna mikono kadhaa ya wanawake ambayo inaonekana katika eneo hili, wanaonekana wakigawa chakula huku wengine wakipeleka. Wanaonekana kuwa wanawagawia watu chakula. Hii inaashiria kuwa watu wamekusanyika kwa ajili ya jambo fulani au sherehe.

Mgomba mkubwa wa ndizi mbichi ambao unaonekana ukiwa umeinama. Pia majani ya ndizi yaweza kuonekana. Mwangaza wa jua unaonekana ukipenya katikati wa mmea. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni eneo la kilimo.

Wanawake kadhaa, wamekusanyika katika eneo fulani. Wanaonekana wakiwagawia watu chakula. Hii inaashiria kuwa kuna watu ambao wamekusanyika kutokana na jambo fulani. Nyuma yao kuna ukuta ambao umejengwa kwa matofali au mawe. Pia kuna mimea ya aina ya miti ya kijani kibichi.

Kuna mtu ambaye anaweza kunaonekana akiwa amesimama na amevalia nguo za kawaida. Ng'ombe kadhaa wanaweza kuonekana pia wenye rangi tofauti tofauti. Miti mirefu yenye rangi ya kijani inaweza kuonekana pia. Hali ya kawaida inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua. Mazingira haya yanaonyesha eneo la kulishia ama malishoni mwa ng'ombe.

Kuna mgomba mkubwa wa ndizi ambao unaweza kuonekana haujakomaa. Kuna majani ya mimea ya ndizi ambayo yanaweza kuonekana. Miti mingi inaweza kuonekana kwa umbali, hali hii inaonyesha kuwa ni eneo la kilimo au shambani.

Kuna ng'ombe wawili wa rangi nyeusi .Wanaonekana wakiwa kwa zizi. Pia kuna watu ambao wanaweza kunaonekana wakiangalia jambo fulani. Miti hii inaweza kunaonekana pia na mimea mingine tofauti. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Kuna lorri nyeupe yenye tanki ya maziwa, pia kuna mtu ambaye amesimama na pikipiki anaonekana kufunga tanki mbili za maziwa. Mbele yake kuna jengo linaloonekana kuwa ni duka ya maziwa, pia kuna miti ambayo yanaonekana. Hali ya hewa linonekana ikiwa ya kawaida.

Kuna mimea tofauti ambayo inaweza kuonekana ikiwemo ya ndizi, miti na mimea mengine ambayo hauonekani vizuri. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida huku mwagaza wa jua ukipenya katika mimea hii. Mazingira yanaonekana yakiwa safi na yanaashiria kuwa ni ya kilimo au shambani.

Kuna mgomba mkubwa wa ndizi mbichi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva na ni ndogo, ina rangi ya kijano, pia kuna majengo ambayo yanaonekana kwa umbali, mazingira haya yanaonekana kuwa, si wazi kabisa.

Kuna mimea ya ndizi ambayo inaweza kunaonekana kwa wingi. Pia kuna mimea mingine tofauti ambayo inaweza kuonekana pia. Pia kuna jengo kubwa ambalo lina mabati mekundu wanaweza kunaonekana. Mazingira haya yanaonekana yakiwa safi. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Migomba mitatu mikubwa ya ndizi, yenye rangi ya kijani kibichi imesimama wima, kila gomba limajaa ndizi, zinaonekana kuwa zimevumwa hivi karibuni, mandahri ya nyuma yanaonyesha kuwa, mimea zingine, ndizi hizo zimepangwa kwa mpangilio zikionyesha weingi wa mazao, hali hii inaonyehs mavuno mengi ya ndizi.

Kuna watu watatu ambao wanaweza kunaonekana vizuri. Wanaonekana wakipanda mmea wa ndizi. Nyuma yao Kuna mimea mingine na miti pia. Kuna jengo ambalo linaweza kunaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida kulingana na uwepo wa jua. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni eneo la kilimo ama shambani.

Kuna mimea mingi, ya majani ya ndizi ambayo inaweza kuonekana, jua inaonekana ikipenya katika mimea hii, hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida, mazingira haya yanaashiria maeneo ya kilimo, au shambani.

Magomba kadhaa ya ndizi mbichi yanaweza kuonekana yakiwa yamekatwa kama hayajakomaa. Yanaonekana yakiwa madogo pengine yameanza kubadilisha rangi kuwa kijano. Hali hii inaonyesha kuwa mimea hii imeweza kugonjeka au imechunwa kabla haijakomaa.

Kuna watu wawili; mwanaume na mwanamke. Mwanaume anaonekana akiwa ameshikilia mtungi wa rangi ya kijani ambao una maziwa. Mwanamke ameshikilia kichungi ambacho anachungia maziwa. Hii inaonyesha kua ni biashara ya maziwa ambayo inaweza kuendelea katika eneo hilo.

Mfungo mkubwa wa ndizi mbichi unaonekana ukiwa kwenye mmea. Ndizi hizo bado hazijaiva na zimekusanyika kwa wingi. Pia zinaonekana wazi na majani ya mimea ya ndizi yanaonekana kuwa kiasi. Mandhari ya jumla ni ya ukuaji wa kiasili na kitropiki.

Mwanamke aliye valia nguo za kawaida anamkama ng'ombe. Maziwa yanaonekana yakiingia katika ndoo ambayo ni ya rangi ya bluu na nyeupe. Pia ng'ombe huyu amefungwa kuna ng'ombe mwingine ambaye anaonekana nyuma ya miti.

Mwanaume amesimama karibu na mti wa ndizi uliobeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Anaonekana kuushikilia au kuuchunguza. Pia amevalia shati na suruali, na anaonekana shambani au katika eneo la kilimo kutokana na uwepo wa miti mingi iliyo nyuma. Mwanga wa jua unapita kwenye majani ya miti kuashiria kua ni mchana.